Wanasiasa wa chama cha ODM iliyoanzishwa na Raila Amolo Odinga wanasimama wakihutubia wanahabari. Wamesimamia sehemu ya meza iliyoandikwa ODM. Chama hichi ilianzishwa na aliyekuwa naibu waziri mkuu.

Mashabiki wamekuja kwenye uwanja ili waweze kuangalia mchezo waupendao, wao mmoja amesimama amevaa nguo inaoandikwa kenye Elvis, ameshika chupa ya pombe kwenye mkono wake anaangalia Kando wengine wameweza kukaa chini wakipiga gumzo wanaangalia mchezo.

Hapa ni kwenye makoti kuu ya Kenya. Mwenye kuismamia anaitwa Martha Koome. Mashoga wamepewa uhuru wa kujumuikana na kupata usaidizi. Hii imeweza kukasirisha watu kwa vile jamii ya ki Afrika haitaki hii mambo.

Watu wawili wanaonekana wakiangalia simu wakipiga sawira .Hii ni kiwanja cha mpira cha NYAYO.Mashambiki wamekuja wengi iliwaangalie timu yao ikicheza. Sehemu hii inaonekana imejaa watu sana

Mashambiki wa timu ya Gor Mahia wamejikusanya pahali wanasherehekea timu yao imeweza kushinda. Wamevaa vazi ya timu yao wengine wana piga dramu. Wamewasha moto. Wengine wako na Nyundo kubwa. Wengine wanapiga picha wamefurahia sana.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome anawahotubia wanahabari. Ameangalia mbele huku ako na tarakilishi kidogo. Mbele inaonyesha kuwa hii ni ofisi ya jaji mkuu wa Kenya. Hapa ni kama ni mahakama kuu.

Hii ni alama ya chama cha kisiasa cha jubilii, inaonyesha mikono miwili zikisalimiana. Chini imeandikwa "Tuko pamoja". Chama hii ilimuingiza Rais Uhuru Muigai Kenyatta kwenye Ikulu ya Rais mara mbili.

Watu wamekaa chini tayari kuwahudumia wanaokuja kutaka usaidizi. Ni sehemu ya wapererezi wanapeana cheti cha kuonyesha uko na nidhamu. Hapo kuna tarakirishi ndogo, wahudumu wanaandika kitu kuangalia hapo. Kuna maviti ambazo hazina watu zimepangwa hapo.

Wachezaji wa mpira wanaonekana kwenye uwanja wanacheza, mashabiki wao kwenye kiti huko nyuma wanasherekea wengine wamevaa sare kama ya ya wachezaji, wanasimama na kuinua mikono wengine wakipiga makofi. Wengine wanachukua rununu zao wakirekodi. Wachezaji hao wanatafuta kuwa nambari moja.

Waziri wa serikalini amekuja kuangalia kazi inavyoendelea katika stesheni ya Huduma. Stesheni hii watu Kenya hukuja kujua vile paspoti iko ama vile, waneza pata waraka tofauti tofauti. Inaonekana anaandka kitu huyu waziri.

Wananchi wamepanga foleni ili kuhudumiwa katika stesheni ya huduma. Mtu mmoja ni kama anakagua kazi inavyoendelea katika sehemu hii, wenye kuhudumiana wamevaa sare moja. Hapa wananchi wanaenda ili wapate majibu ya mashida zao yanayowakumba wakiitaka faida ya serikali.

Mkuu wa chama cha kisiasa cha wiper anawahutubia wanahabari anaitwa Kalonzo Musyoka. Anawahutubia watu kando yake imejaa watu ni kama watu wa chama chake cha kisiasa, kuna mtu amevaa kanzu hapo na kofia.

Wachezaji wawili wa mpira wanaonekana wakikimbilia goli. Mmoja anataka kuipiga na kichwa yake mwingine anataka kumchukulia. Mashabiki si wengi huko nyuma. Wanaangalia mpira kwa utaratibu. Hapa ni kama ni Kenya, na hao ni wachezaji wa ligi za kikenya.

Wachezaji wanajipa motisha huku wakifanya zoezi lao. Wana kimbia kimbia kwenye uwanja, wanashikana ili wapeane nguvu, wengine wanasalimiana wakiwa wamefurahi. Mashabiki kidogo wamekaa huko nyuma wakitazama uwanja, wamekuja kushabikia timu yao.

Watu watatu wanaonekana wamefurahia. Wanatabasamu sana. Mmoja amechorwa rangi ya bendera ya Kenya kwenye uso wake huku amevaaa kioo. Mwingine amevaa kofia. Wanaangalia mbele. Wengine wako nyuma yao, ni kama wako kwenye uwanja wanashabikia timu yao.

Hii ni paspoti ya mtu. Huyu mtu anaitwa Joshua na ni mkenya. Serekali ya Kenya ndio imeweza kumpea paspoti hiki. Huyu mtu ni mweusi na alipewa paspoti hiki kitambo. Ni mwanaume na pia ni kama ako na ugonjwa kidogo.

Mtu anaweza kujaza fomu yake kwenye sehemu ya huduma, mwenye kuhudumiwa amesimama wenye kumhudumia wameketi, wamevaa sare ya kazi, mtu huyo ni kama amekuja kutafuta huduma ya kiserikali. Kuna tarakilishi ndogo imefungwa hapo kando.

Aliyekuwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Nyuma yake ni askari anayemlinda. Wametoka sehemu fulani. Huko ametabasamu. Kando yake kuna mtu mwingine amevaa shati na tai peke yake. Anaweza kushika mkono yake.

Watu wamekuja kuhudumiwa katika sehemu hii. Wahudumu wamevaa barakoa wanawaangalia wateja. Hii ni hema iliyowekwa ili wateja wapate nafasi mzuri ya kuhudumiwa sehemu hii.

Wanashabiki wa timu inaonekana wako uwanjani wa mpira. Wanasimama wakiangalia timu yao ikicheza. Mmoja amevaa bendera ya Kenya. Wengine wamevaa timu ya Kenya. Inaonyesha kuwa wanafurahia sana. Wengine wanatabasamu.

Washabiki wamekuja uwanja wa michezo ili kushambikia timu yao. Wengine wamevaa sare ya Kenya, wengine wamevaa wakiwa wameinua mikono. Wamefurahia sana mchezo ukiendelea. Ni kama timu yao imefunga goli. Wengine wanapuliza firimbi.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya na mkuu wa mahakama kuu ya Kenya, Martha Koome, ni kama anahapishwa. Amebeba biblia juu, huku anaongea kwenye maikrofoni. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya. Hii siku ni ile siku anataka kuanza kufanya kazi.

Spika wawili wa Bunge na Seneti wamesimama na Jaji Mkuu wa Kenya na naibu wake mwingine pia amesimama. Waseneta wapo pamoja hapo. Jaji Mkuu anaitwa Martha Koome, na Spika wa Bunge ni Amazon King, wakati Spika wa Seneti ni Moses Wetangula. Wanaonekana wakitazama mbele, wakitoka sehemu moja.

Mhudumu wa stesheni wa huduma anaongelesha watu kwenye stesheni hiyo. Wengine wamekunja mkono wakimsikiliza, wote wamevaa sare ya kazi. Wananchi wengine wamepanga foleni ili waweze kuwa kwenye kuhudumiwa. Hii stesheni hutumika kuelezea serekali vile serekali inavyoendelea, kama unataka bima ya serekali ama vinginevyo.

Aliyekuwa waziri mkuu mzee Raila Odinga anajaza sahihi kwa huduma. Anayemhudumia anakaa chini akiangalia tarakilishi. Mtu mmoja amechukuwa kamera akimrekodi. Nyuma ya mwenye kumhudumu kuna mtu anasimama akimwelekeza kwa njia ya ishara ya mikono.

Washabiki wamekuja uwanjani ili waweze kusherehekea timu yao. Shabiki mmoja ameweza kujipaka rangi ya Gor Mahia. Wengine wamevaa kofia wakiangalia. Mwingine anachukua vuvuzela akiipiliza. Wanapenda timu yao.

Washabiki wamekuja kushabikia timu zao. Wengine wamevaa sare ya kijeshi. Wengine wamevaa nguo imeandikwa KDF. Wamefurahia wengine wakipiga gumzo. Wengine wakinywa kinywaji. Wanashabikia timu yake ya jeshi la nchi ya Kenya.

Naibu rais wa nchini Kenya Profesa Kindiki alikuja sehemu ya pasipoti ili kuangalia vile huduma inapeanwa hapo, mtu mmoja inaonekana akimwelekeza na kumwelezea kwa ishara. Polisi amesimama kando kimya amevaa barakoa.

Washabiki wamekuja uwanjani. Wanashabikia timu yao. Mtu mmoja inaonekana anatabasamu amevaa kioo uku akijipiga sawila. Sehemu hii imejaa watu waliovaa sare ya, imeandikwa Kenya.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome ameketi chini. Kando yake kuna meza yenye chupa ya maji. Pia mwanasheria mwingine amekaa hapo, na mwanamke mwingine. Wanaangalia sehemu wakiwa wanapiga makofi. Wamefurahia.

Aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani na sahii ni naibu wa rais inaonekana amekuja kuangalia kazi inavyoendelea kwenye stesheni ya huduma, anamhoji mwanamke mmoja aliyekuja kupata huduma amebeba mtoto wake. Anamwonesha kwa ishara ya mkono karatasi, nyuma yake kuna watu wamesimama wakiangalia.

Washabiki wa timu ya Kenya wamekuja uwanjani kushabikia timu yao. Wamebeba bendera ya Kenya huku wanafurahi sana. Wengine wanachukua rununu yao ili kurekodi. Inaonekana mechi inaendelea vizuri, wanakuwa ni wenye kutabasamu sana.

watu wahuduma wameketi kwenye meza, wanawasubiri wananchi waje wale wenye kusadiwa. Meza hii imeandikwa ni meza ya taarifa. Wenye kuhudumiana wamevaa sare moja. Viti zinaonekana ziko wazi, wateja bado wajaanza kukuja.

Wahudumu wa stesheni ya huduma wamekaa chini wamevaa barakoa . Mmoja wao anaandika kitu, mwingine anaangalia tarakilishi. Wakenya wanakuja hapa ili wapate majibu ya tatizo lao kuweza kupata mapiti za serikali kwenye intaneti kama vile pasipoti.

Mama mmoja anawahotubia wananahabari nikama ni sehemu ya koti, kuna mikrofoni mbele yake, anainua mkono kidogo, machupa ya maji yamepangwa hapo na glasi yake ya kunyia, nyuma yake kuna bendera ya nchi ya Kenya.

Washabiki wamekuja uwanjani kushabikia timu yao. Wamevaa nguo imeandikwa sport pesa. Inaonekana wamefurahia sana. Wengine wamekaa nyuma, wengine wanapiga makofi, wengine inaonekana wanaangalia kwa utaratibu sana. Timu yao inawafurahisha sana.

Hapa ni pahali ya huduma, mtu akiwa amepoteza cheti chake cha kuzaliwa ama anataka cheti ya mtu kukufa, anakuja kuhudumiwa hapa. Wahudumu wamekaa nyuma ya tarakilishi, huku wanagoja wananchi wakuje wasaidike.

Rais wa Kenya William Samoe Kipchirchir amesimama anaapishwa huku kando yake kuna bibi yake amesimama mbele ya mikrofoni ameinua bibilia na katiba katika mkono wake ingine. Amezewa kuongea ni ile siku anataka kuanza kazi anaapisha.

Sehemu ya huduma hii watu wanakuja kupata usaidizi kutoka hapa. Mtu akiwa na shida ya vitu vingi anakuja hapa. Wenye kuwasaidia wamekaa mbele, wanaangalia tarakirishi. Wakenya ni kama hawajaanza kuja kwa vile viti ni wazi.

Timu ya mpira inaonekana imefurahia mwenzao amefunga goli. Wanamshika wakiwa wamefurahia sana. Wanapiga makofi wametabasamu. Huyo mtu inaonekana amenyamaza akiwa na furaha ya chini. Hii ni timu ya bandari FC.

Watu wamekaa wakiangalia mpira kwenye uwanja wa soka. Wanaonekana wamefurahia sana. Wengine wamevaa kofia iliyo na rangi ya bendera ya Kenya. Mmoja amevaa kioo anakunja mkono wake akiangalia mbele.

Wanasheria wamekaa nje ya Koti Kuu ya Kenya. Wakiongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka, wanahutubia wanahabari ni kama wametoka kushinda kesi ama wanataka kuingia kesi, wanaonekana wanatabasamu.

Mashabiki wa timu wamesimama kwa wingi, wanashabikia timu yao, wengine wamebeba bendera ya Kenya, huku wengine wamevaa kofia, mwiningine anafuliza vuvuzela, mwingine anainua mkono ni kama wanafurahia sana kushabikia timu yao ya Kenya.

Mtu amepanga laini kwenye huduma. Ako na karatasi ya kuonyesha kuwa amelipa. Amevaa suti ni kama anatafuta pasipoti ama anatafuta kitambulisho. Kwa subra amesubiri kwenye laini. Mbele yake kuna mtu mwingine anataka pia kuhudumiwa.

Wananchi wamepiga foleni kupata huduma katika sehemu ya huduma, kuna pahali tofauti ya kuhudumiwa. Pahali ya kwanza ,ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane na ya tisa. Watu wengine wamesimama, wengine wameketi, wengine tayari wamehudumiwa, wengine wako kuhudumiwa.

Watu wamepanga laini ili waweze kuhudumiwa katika stesheni hii. Kuna mahali mingi ya kuhudumiwa kwanzia moja hadi nane na kuendelea. Wenye kupanga laini wanaangalia kando wakizungumza. Wawili nikama umefika muda wao wa kuhudumia wamesimama.

Wananchi wamekaa kwenye foleni wanaongoja kuhudumiwa hii sehemu. Kuna sehemu aina nane ya kuhudumiwa, moja mpaka nane. Watu wamekaa kitako wakiongoja. Watu wengine wamesimama tayari wanahudumiwa. Wamebeba karatasi, inaonekana karatasi hio inahitajika.

Mkuu wa mahakama kuu ya Kenya na jaji mkuu Martha Koome inaonekana anahotubia watu. Maikrofoni iko mbele yake, anazumngumza. Ameketi kwenye kiti. Ni kama ni kongamano ya majaji.

Wahudumu wameweza kupanga laini kuwahudumia wananchi kwenye hema. Wenye kutaka usaidizi wanakuja na kusaidiwa. Wamevaa barakoa wahudumu hawa wote na sare moja. Ni sehemu ya huduma imekitwa kambi hapa.

Hapa ni sehemu ya huduma wananchi wamekaa foleni ili wawe kwenye kuhudumiwa. Hapa mtu akiwa na shida ya kupata pasipoti ama shida ya kupata bima ya afya ya serikali anakuja hapa anamaliza kuhudumiwa. Sehemu hii ni sehemu ya serikali.

Mtu ameshika maikrofoni anahutubia watu. Nyuma yake inaonyesha koti ya milimani, koti ya juu. Anawaeleza watu vile koti inafanya kazi ili watu, wananchi na kila mtu, aoe na taarifa kuhusu koti.

Aliyekuwa naibu wa rais Rigathe Gachagua alikuja katika sehemu ya Huduma kuangalia kazi inavyoendelea. Mwenye Huduma anaangalia tarakilishi huku akimwelezea kwa njia ya ishara. Kando yake kuna gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga, anaangalia pia.

Watu wa bodaboda inaonekana wako juu ya bodaboda yao. Hapa ni pahali ya kutuma baruapepe. Wamechukua bodaboda ya kampuni hio wanaipeleka wanachotumwa. Nje ya ghorofa hilo kuna mwanamke amekaa kwenye meza na kiti mbili mbele yake.

Sehemu ya huduma inaonekana hapa watu wanakuja ili wapate huduma ya kiserikali mtu mmoja anaonekana anawaelezea waliokaa wanatabasamu ni kama ni mkubwa yao tarakilishi inaonekana hapo mhudumu akitumia wananchi wameketi kwenye laini wanangoja kuhudumiwa .

Mashabiki wamekuja uwanjani ili kushabikia timu yao ya Kenya, wengi wanaonekana wamefurahia wengine wamebeba bendera ya nchi yao ya Kenya, wengine wanainua mkono, wengine wanachukua simu yao wakirekodi, wengine wanapiga makofi wanaonekana wamefurahia sana, timu ya Kenya ni kama imeshinda.

Watu wameketi chini wanamsikiliza mtu aliyevaa suti. Hapa ni stesheni ya huduma. Mtu akitaka huduma za kiserekali anaenda hapa. Mtu akitaka waraka ya kuzaliwa ama cheti cha mtu kufa anakuja kusaidiwa hapa. Hii ni pahali ya serekali . Wenye wamekaa ni kama wahudumu wa stesheni hii.

Sehemu ya huduma nchini Kenya, wenye kuhudumia watu inaonekana wamepanga laini nje wanapigwa sawira. Sehemu hii hutumika na wanainchi ili waje wasaidike kupata passpoti ama bidhaa zingine za Kenya kama vile bima ya afya.

Watu wamepanga foleni wakitaka kuhudumiwa katika kituo cha huduma, wahudumu wako ndani ya chumba wamevaa sare moja. Watu wakiwa na shida ya pasipoti ama shida ingine ya serikali wanakuja hapa ili waweze kupata usaidizi.

Mtu mmoja amekuja kupata usaidizi kwenye kituo cha huduma. Mkuu wa hio huduma anaangalia tarakilishi huku anamusaidia. Amesimama. Wengine wako kando yake pia wanaangalia. Inaonekana hawa watu wamekuja kuangilia kazi inavyoendelea. Hapa mtu hukuja kupata usaidizi.

Msichana mmoja ako ndani ya ofisi ya huduma. Hapa wananchi wanakuja ili kupata huduma za kiserikali. Amevaa sare wanadada huyo. Wananchi wanastahili kuja hapa kulipia ada ya kulipa spoti, ama bidhaa zingine.

Watu wanakimbia wakishindana. Mmoja amevaa nguo ya Kenya anakimbia kwa mbio sana. Wenye kumshabikia wako huko juu wamekaa, wengine wakisimama wakitazama. Mbio hizi ni kama si za mbali kwa vile wanaonekaa wakitoka mbio sana.

Watu wamepanga foreni iliwaweze kuhudumiwa katika kituo cha huduma. Watu huja hapa ili wapate maswali ya majibu yao. Wenye kuwahudumia wamevaa sare moja. Wanaangalia tarakirishi huku wenzao wakisimama wakiuliza maswali, kama wenzao ni wakubwa wao wanaangalia kazi inavyoendelea.

Waraka ya mtu ya kuzaliwa inaonekana hapa. Huyo mtu alizaliwa pahali inaitwa Embu West. Alizaliwa hospitalini na ni mwanamke. Alizaliwa siku ya ishirini na nane. Kuna sahihi pia inaonekana hapo. Waraka hii inatumika kupata vitu vingi za serikali.

Wananchi wameketi penye laini, wakiongoja kuhudumiwa kwenye stesheni ya huduma. Wengine wamebeba watoto wao. Mwenye kwa huduma amevaa sare ya kikazi. Mmoja amesimama akitabasamu, ni kama anataka kuingia kuhudumiwa. Amefurahi sana. Wengine wanakaa wakiongoja muda wao ufike.

Hapa ni sehemu ya huduma. Wananchi wanakuja ili wahudumiwe. Wamepanga foleni. Wenye kuwahudumia wamevaa sare moja. Wengine wamesimama na kuna maaskari polisi, inaonekana wanawapanga watu ili wasilete vurugu hapo. Kama uko na shida na kitambulisho yako, unakuja hapo.

Watu wamefurahia timu yao, wamekuja wengi katika uwanja, mzungu mmoja anaonekana mbele. Mashabiki wamefurahia sana, wengine wanasimama wakipiga makofi, wengine wanainua bendera ya nchi, ni kama timu ya nchi, inacheza na timu ya nchi ingine. Wakenya wamejitokeza kuwasaidia wachezaji wa nchi ya Kenya

Sehemu ya huduma wananchi wanakuja kuhudumiwa, mhudumu mmoja wa stesheni hii amevaa barakoa huku anaangalia tarakilishi. Anawahudumia wananchi wanaokuja hapo. Hapa ni pahali mtu anataka cheti cha kumaliziwa ya polisi.

Watu wanaenda kutembea kwenye mchezo wanayoipenda kwa vile wamevaa sare ya timu ya gormaihia. Wanapiga gumzo wanawake hawa, ni kama wanatabasamu kwa ile gumzo wanapiga. Nyuma yake kuna kijana anapita na magari yameegeshwa.

Buku za pasipoti zinaonekana zimewekwa hapo ili watu wakuje wachukue. Hizi zinapatikana sehemu za huduma nchini Kenya, mtu analipia ndio apate pasipoti hizi. Ukiwa na pasipoti haya unaweza kutoka uende nayo nchi ingine.

Hapa ni kwa hema watu wamekuja kupata huduma ya watu wa uchaguzi wengine wamepanga laini wengine wamesimama kando mtu ambaye anawahudumia ameweka tarakilishi mbele yake akiziangalia akitaka kuwahudumia.

Mwanamke inaonekana amekuja uwanjani na furaha ili kushabikia timu yake, watu wengine pia wamekuja uwanjani huko wote wamesimama wakiwa na furaha wengine wanapiga makofi wengine wamevaa bendera la nchi ya Kenya wako na furaha sana.

Hapa ni sehemu ya huduma. Mtu mmoja anaonekana amesimama amevaa barakoa, mwananchi akitaka kuhudumu anakuja hapa. Mhudumu mmoja amekaa chini, huku akiangalia chini, wengine wamekuja wakiwa wamesimama.

Mshabiki wa Bandari ya FC anaweza kusherekea timu yake. Amekuja uwanjani kuangalia wachezaji wakifanya zoezi. Ameinua bango lililoandikwa Bandari FC. Inaonekana anatabasamu. Ni msichana anayepanda kucheza mpira.

Mtu ameweza kuruka na kuanguka mchangani. Hii ni mchezo unayochezwa na watu wengi sana. Mashabiki hawajakuja wengi kwa vile viti ziko wazi. Huu mchezo huchezwa dunia kote nzima. Huyu mtu ni kama ni hodari kwa vile ameruka sehemu mbali sana.

Hawa ni washabiki wamekuja kushabikia timu yao wamesimama kwa furaha wamevaa nguo lilio andikwa pombe la Tusker. Wengine wamevaa kofia wanainua mikono zao inaonekana timu zao zinafunga mabao. Wengine wamebeba chupa cha pombe wengine wanapuliza firimbi.

Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi, inaonekana alihudhuria kikao cha chama cha siasa cha Jubilii. Amevaa kofia nyekundu na vazi nyekundu. Anazungumza na mama mmoja na mwanaume mwingine pia anasikiliza. Nyuma yake, watu wamekaa kwenye kini, wanasikiliza mkutano huo.

Wachezaji wa soka wanaonekana wakishiriki katika mchezo huo, mmoja ameshika boli akitaka kumpea mwenzake, mwingine anajaribu kumnyang'anya. Nyuma kuna watu wanaweza kufanya mazoezi, hakuna mashabiki wanaoonekana, viti havina watu.

Wachezaji wa mpira wanashiriki mchezo waipendayo, wenye kushabikia wamekaa uko juu, timu mbili inataka kuchukuwa mpira uko juu kwa hewa. Mashabiki wengine wamekosa nafasi na wanasimama kwa utaratibu wanaangalia mpira.

Maji inapita hapa inaonekana kuna paipu kubwa iko na mfereji nche yake inaonekana imeingia kwenye shamba ya mtu ili kunyunyizia mimea yake maji ili mazao yake yawe maradufu maji hii ni kama inatoka mtoni ama kwenye mfereji wa wali.

Wanasheria wanaapishwa ili waweze kufanya kazi kwa uaminifu, bila shauku. Waweze kuwa ni kuongea ukweli saa yote. Wakisha apishwa wanaanza kufanya kazi yao na wanalipwa wakishafanya kazi hio.

Hapa ni sehemu ya Huduma. Watu wamekuja kutafta pasipoti yao. Karatasi ya watu waliolipa inaonekana hapo mbele. Mwenye kuhudumiana anaangalia tarakilishi, huki mwingine amesimama kando. Wengine wamepanga laini ili kuhudumiwa.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome na Rais wa nchi ya Kenya, William Samoei Ruto, anawasalimia majaji, anataka kuingia kwenye jengo kuu ya jaji huyo. Hii sehemu ni mahakama kuu ya nchi ya Kenya.

Washabiki wamekuja kuangalia mpira waipendayo, mmoja amevaa sare ya kijeshi anaangalia, wengine wamevaa nguo iliyoandikwa KDF, ni kama ni washabiki ya timu ya kulinda nchi.

Aliyekuwa naibu wa Kenya Uhuru Mwigai Kenyatta, na aliyekuwa jaji mkuu Maraga wanaonekana wakizungumza. Jaji huyu amevaa sare ya kikazi huku amevaa miwani. Ni kama ni nje ya koti kuu ya Kenya.

Waziri wa nchi ya Kenya anaweza kumzawadi mtu aliyeshinda mashindano ya soka. Hapa ni sehemu ya jeshi kwa vile timu hii ni ya Ulinzi Stars. Imeandikwa KDF mbele ya nguo yao.

Timu mbili inaonekana ikishiriki katika mchezo wa boli ya soka. Watu wanashabikia huko nyuma wengi sana. Mtu mmoja amevaa nguo ya nyekundu inaonekana anachapa mpira huku wengine wakitaka kumchukulia mpira huo.

Wahudumu wa stesheni ya huduma wamekaa chini, wengine wamesimama, wamevaa sare ya kazi yao. Mmoja anaweza kushika mavitambulisho hapo, anaweza kutabasamu, mwingine ako kuangalia karatasi, mwingine anaangalia tarakilishi wakifanya kazi.

Chama cha siasa cha Jubilee imeandikwa mbele pamoja. Rangi yake ni ya nyekundu na nyeusi. Wanasiasa wanaweza kuingia kwenye chama hio ili waweze kugombania kiti cha bungeni ama seneti. Raisi aliyestaabu Uhuru Muigai Kenyatta alitumia chama hiki ili aingie ikuluni.